Mwanaume mchapakazi anayejishughulisha na shughuli ya kutengeneza mbolea ya samadi ambapo anakusanya zinazotokana na ng'ombe, mbuzi au kondooo na kuzihifadhi kwa muda mrefu na baadae kuzitoa zikiwa tayari na kuwauzia wakulima.

Kifungashio aina ya chupa, ndani yake imewekwa dawa maalumu kwa ajili ya mbwa na paka, inayowasaidia kupata afya bora na kubakia wakiwa watulivu na wanaoweza kuendelea kuzaliana kwa wingi.

Bidhaa mbalimbali za mifugo na pembejeo za kilimo zimepangwa vizuri dukani kwenye vifungashio visivyofanana, na maandishi yanayomwelekeza mtumiaji namna sahihi ili kupata matokeo ambayo ni bora.

Kifungashio ambacho ndani yake imehifadhiwa dawa kwa ajili ya kuku ambao ni jogoo, bata na hata mitetea; inayowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukiza na kuwadhoofisha wasiweze kuzaliana kwa wingi.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa plastiki na kufungwa vizuri, ili dawa ya kuku iliyopo ndani yake isiweze kuingiza hewa na kuharibika kabla ya muda wa matumizi yake kuisha.

Kifungashio aina ya chupa chenye rangi nyeupe na maandishi meusi yakiwa yanaonyesha aina ya bidhaa iliyopo ndani kwa ajili ya kutibu ng'ombe na kuwaacha wenye afya bora na kuzaliana zaidi.

Mfanyabiashara ambaye amejikita kwenye pembejeo mbalimbali za kilimo, anapima moja ya bidhaa aina ya mbolea ili kujua uzito wake kamili kabla ya kuingiza dukani na kuwauzia wakulima.

Kifungashio aina ya boksi ndani yake zinapatikana dawa maalum kwa ajili ya wanyama kama vile ng'ombe, mbuzi na kondoo, zinazowatibu minyoo na kuwaacha wakiwa na afya bora na kuzaliana zaidi.

Ndani ya duka kubwa zimejaa bidhaa nyingi za pembejeo za kilimo na ufugaji, zimewekwa kwenye mistari mizuri, huku maandishi yaliyo juu ya vifungashio, yakimuelekeza mtumiaji namna bora, ili kupata matokeo yaliyo sahihi.

Boksi ambalo ni kifungashio zinahifadhiwa chupa mbili zenye dawa, kwa ajili ya ufugaji wa kuku ili kuwapatia virutubisho na madini ya kutosha na hatimae kuzaliana na kutaga kwa wingi.

Jengo lenye urefu wa ghorofa moja pembeni liko tangazo la kwamba chini kunapatikana maduka ya pembejeo za kilimo, ambapo bidhaa mbalimbali ambazo wakulima wanazihitaji wanaweza kuingia na kujipatia.

Ndani ya duka kubwa lililojaa pembejeo mbalimbali za kilimo, mkulima amefika akiwa anapewa maelekezo ya kina kabla ya kununua kile alichokifuata kwenda kujitumia kwa namna alivyo sahihi na kupata matokeo mazuri.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo dawa kwaajili ya mifugo ya nyumbani kama vile: ng'ombe na mbuzi zinazowaondolea minyoo na kuwaacha wakiwa na afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Kifungashio aina ya boksi, ndani yake zipo dawa za mifugo ya nyumbani kama vile mbwa, zinazowatibu kwa makali na kuwafanya waendelee kuwa na afya bora na kuzaliana kwa wingi.

Nje ya duka ambapo zinauzwa pembejeo mbalimbali za kilimo, mifuko miwili yenye mbolea ndani yake imesimamishwa, kwa ajili ya wateja wote wanapofika kuweza kuikagua na kujiridhisha kabla ya kununua.

Kifungashio aina ya chupa, chenye rangi yake nzuri ya zambarau chenye maandishi yanayolezea ndani ipo dawa maalumu kwa ajili ya mbwa, ya kutibu misuli na mifupa pale ambapo wanapata tatizo.

Ndani ya ghala ambako zinahifadhiwa mbolea zinazotumiwa na wakulima kustawishia mazao mengi hasa ya biashara, mwanamume mmoja ambaye ni mfanyakazi amechuchumaa akionyesha bidhaa hii muhimu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi wa mtu mmoja mmoja.

Ndani ya duka la pembejeo za kilimo wamesimama wanunuzi na wale ambao wanauza, wote wamevalia barakoa ili kujikinga na harufu kali hasa inayotokana kwenye sumu ambazo hutumika kuua wadudu wanaoshambulia mazao.

Eneo la mjini ndani ya duka kubwa linalouza pembejeo mbalimbali za kilimo, wateja wakiendelea kununua, huku watu watatu wakiwa wameketi wakati wakiendelea kumshauri mkulima ambaye amefika ili kijipatia bidhaa.

Zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye udongo uliojaa utajiri mkubwa wa rutuba yakutosha na hatimaye mazao yametoka makubwa, na yatakayoleta ushindani sokoni.

Katika shamba kubwa ambalo limepandwa viazi mviringo moja ya zao la biashara wanaume wamesimama huku wakiendelea kisimuliana mambo mbalimbali wakati ambao wanawake wameinama wakichapa kazi ya kuvuna.

Mwanamme mkulima wa zao la biashara aina ya papai, amechuchumaa wakati akikagua mti mmoja ili kuona kama umeshambuliwa na wadudu aweze kununua dawa na kupiga.

Zao la biashara aina ya parachichi zimevunwa kwa wingi na kuwekwa ndani ya maboksi ili kusafirishwa kupelekwa kiwandani ambapo baada ya kusindikwa zinapatikana bidhaa kama vile mafuta ya nywele.

Mazao ya biashara aina ya viazi mviringo vinavunwa kwa wingi shambani na wanawake, ambapo baadaye hujazwa kwenye mifuko na kupelekwa kiwandani kuchakatwa na kusindikwa ili zipatikane bidhaa tofauti tofauti.

Migomba mingi imepandwa shambani ikiwa ni mbegu ndefu, ambayo huzaa sana na tayari mmoja umetoa ndizi kubwa ikisubiriwa kukomaa kuvunwa na kupelekwa sokoni.

Kwenye shamba kubwa yamepandwa mazao ya biashara kama vile vitunguu maji na sasa vinavunwa na baadae kuwekwa kwenye mifuko na safari ya kuelekea sokoni kuanza, ambavyo vitauzwa kwa wateja wa reja reja.

Kina mama wachapakazi, wajasiri na wanaojituma kwa bidii wapo kwenye shamba walipoajiriwa wakiendelea kuvuna ili baadae jioni wajipatie kipato watakacho kitumia kujikimu wao na familia zilizowazunguka.

Mkulima ambaye anajishughulisha na bustani ndogo ndogo, amepanda baadhi ya mazao ua biashara ikiwa ni pamoja na spinachi, chainizi, mchicha, ambazo zote huzichuma na kuwauzia majirani waliomzunguka.

Ndani ya kiwanda wafanyakazi wakiendelea kuchambua kwa umakini moja ya zao la biashara ili kuhakikisha wanapata yale matunda yaliyobora zaidi yaweze kwenda kuchakatwa na kusindikwa na zipatikane bidhaa zitakazouzwa kwenye masoko ya mpaka nje ya nchi.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa kilimo cha kisasa, amesimama kwenye shamba kubwa ambalo amepanda zao la nanasi, na sasa anaonyesha mafanikio yake makubwa yaliyotokana na kujitoa kwa bidii na kwa fedha.

Kando ya barabara ya vumbi eneo la kijijini, zinavunwa nyanya ambazo zimestawi vizuri kutokana na udongo wenye rutuba ya kutosha na umwagiliaji wa kutumia mfumo wa kisasa.

Mwanaume ambaye amepanda mbegu fupi ya miti ya mapapai ambayo kwa kawaida huzaa kwa wingi kutokana na ardhi yenye rutuba ya kutosha, akifurahia wakati wa mavuno ambao unawadia pale ambapo mazao ni mengi na biashara itakuwa ya kuvutia.

Zao la biashara aina ya mihogo, imevunwa kwa wingi na kuwekwa ndani ya mifuko, tayari kupelekwa sokoni kuuziwa wateja wa rejareja, wengi wao wanakwenda na kuichoma kando ya barabara.

Mwanaume ambaye amechuchumaa huku amevishikilia viazi mviringo akivionyesha baada ya kupata mazao mengi yanayotokana na vile ambavyo amejitoa kwa nguvu zake zote, hasa kwenye uwekezaji wa kununua mbolea nzuri inayowastawisha kwa wakati.

Mkulima ambaye amejipatia maarifa mengi na ya kutosha kuhusiana na kilimo cha mazao ya biashara, sasa amefanikiwa kuvuna nyanya nyingi, akijiandaa kuzisafirisha na kupeleka kiwandani kuziuza kwa bei ya jumla.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimelimwa kwa wingi na kutokana na uwekezaji mkubwa wa mali na fedha, matunda yake yamekuwa makubwa na yanayomvutia kila mfanyabiashara ambaye anahitaji ushindani mkubwa sokoni.

Mwanaume ambaye ni mkulima wa muda mrefu sasa amepanda zao la biashara aina ya nyanya akizifurahia wakati ambao zinakaribia kuiva kuzivuna kuzipeleka sokoni na kujipatia kipato cha kujikimu yeye na familia.

Mgomba ambao umepandwa kando ya nyumba ya makazi ya watu umezaa ndizi ndogo ambayo bado ni changa; mkulima akiisubilia iweze kukomaa na kuitumia kwa matumizi yake na familia.

Mwanamke ambaye anafanya biashara ya kuuza juisi, akiyakagua mapassion ambayo ameyapanda na badae kuweza kuyatumia akichanganya na matunda mengine kama vile nanasi na papai.

Kando ya nyumba yenye makazi ya watu mkulima amepanda migomba michache, ambayo imestawi kwa wingi akisubiria ichanue na baadae kuzaa ndizi atakazozitumia yeye familia na majirani wanaomzunguka.

Wakulima wawili ambao wamejikita na kuweka uwekezaji mkubwa kwenye sekta ya kilimo wanapita kwenye shamba kubwa ambapo wamepanda zao la biashara aina ya vitunguu maji, wakiendelea kuvikagua kabla ya kukomaa na kupeleka sokoni.

Shamba kubwa ambalo limejaa miti mingi ya zao la biashara aina ya kahawa, tayari baadhi zimeanza kuiva zenye rangi nyekundu huku nyingine za kijani zikiwa bado zinaendelea kukomaa na kulima akisubiria zote ziwe pamoja na kuzivuna.

Mwanamke mjasiriamali ambaye ametoka mjini na kufuata mzigo wa biashara aina ya nanasi, kwenye mashamba ya vijijini, na tayari amejaza kwenye gari, akijiandaa kuanza safari ya kuelekea sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya ambazo zimepandwa kwenye viriba vyenye udongo, ambao haukuchanganywa na mbolea ya samadi hivyo kusababisha kutoa mazao madogo na ambayo hayana ushindani mkubwa sokoni.

Zao la biashara aina ya nyanya, zimechumwa kwa wingi shambani zikiwa bado hazijaiva vizuri, ili zinavyosafirishwa kupelekwa masoko ya nnje ya nchi, zisifike zikiwa zimeharibika.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji vinavunwa kwa wingi shambani, ambapo vikifikishwa sokoni wanauziwa wajasiliamali wadogowadogo ambao wanakwenda na kuviuza kwenye magenge ya mtaani.

Mwanaume ambaye amejitoa kwa hali na mali, kwa ajili ya kilimo cha kisasa, amepanda zao la biashara aina ya nyanya, na zimestawi kwa wingi akisubiria ziweze kukomaa, kuiva na kuzichuma.

Wakulima wanaendelea kuvuna zao la biashara aina ya viazi mviringo ambavyo wanavichimba kutoka kwenye ardhi, kuvisafisha na baadae kwenda kuuza sokoni.

Shamba kubwa ambalo halina majani, vinavunwa viazi mviringo ambavyo ni zao la biashara na baadae kuwekwa kwenye maboksi maalumu na kusafirishwa kupelekwa sokoni na kuuziwa wajasiriamali wadogowadogo hasa wanaokwenda kupika chakula aina ya chipsi majumbani.

Zao la biashara aina ya nanasi, zimestawi kwa wingi kwenye shamba kubwa kutokana na kuwekewa mbolea nzuri yenye kemikali zinazostawisha na kukuwa haraka.

Mti wa zao la biashara aina ya kahawa ukiwa kwenye majira yake ya kuchanua maua mazuri yenye rangi nyeupe, ambayo baadaye matunda hutokea ambayo yanaiva na kuwa na rangi nyekundu na mkulima kuyavuna na kupeleka kiwandani.

Kijana mchapakazi mwenye nguvu za kutosha ambaye amejikita kwenye sekta ya kilimo, anayavuna mahindi yakiwa mabichi ambapo anayapeleka sokoni na kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo wanaokwenda kuyachoma kando ya barabara.

Vijana wawili wa kiume wakiwa kwenye shamba kubwa la kahawa, wanaendelea kuzichuma zile chache ambazo zimewahi kuiva ili kwenda kuzichakata kwa matumizi ya familia hasa kwa chai ya asubuhi.

Kijana wa kiume ambaye ameajiriwa kama nguvu kazi kwenye shamba kubwa lililolimwa zao la biashara aina ya nanasi, na sasa anazibeba ili kupeleka kwenye gari na safari ya kuzisafirisha kuelekea sokoni iweze kuanza.

Kwenye barabara ambayo ni ya vumbi imeegeshwa gari ndogo nyeupe ambayo imekuja kubeba zao la biashara aina ya viazi mviringo, ili kuvisafirisha na kupeleka soko lililopo pembezoni mwa mji.

Wananchi mbalimbali wanaume kwa wanawake wameajiriwa ili kuweza kuzichambua kahawa na kutoa yale makapi yote, ili baadae ziweze kuwekwa kwenye vifaa maalum na kusafirishwa kupelekwa kiwandani.

Wanajamii wengi wameketi kwenye ardhi wakati wakiendelea kupepeta zao la biashara aina ya karanga, ambapo wameajiriwa kuweza kufanya kazi hii asubuhi mpaka jioni wanavyopokea malipo yao.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mazao ya aina mbili moja ikiwa ni mahindi na chini yakiwa yanatambaa matikitimaji, yote yamestawi vizuri kutokana na uwekaji wa mbolea na umwagiliaji wa mfumo wa kisasa.

Wakulima wanne, wanawake wawili na wanaume wawili ambao wamejikita kwenye kilimo cha kutengeneza vitalu vya mimea mbalimbali, na hatimae imekomaa kung’oa miche yake na kwenda kuiuza nje ya nchi.

Wakulima ambao wamelima shamba mizuri na kupiga matuta bila kusahau kuweka njia katikati, zitakazomwezesha mfanyakazi anayepalilia au kuweka mbolea kupita vizuri bila kukanyaga mazao yanayoendelea kustawi.

Mbegu refu ya miti ya papai imepandwa kwenye shamba kubwa ambayo imezaa matunda mengi, mkulima akisubiria yakomae na kuiva kuyachuma na kwenda kuyauza kiwandani, ambapo huchakatwa na juisi nzuri hupatikana madukani.

Mkulima amesiha mbegu kwenye ndoo ndogo za chuma ambazo ameziweka udongo ukikaribia kujaa uliyochanganywa na mbolea ya samadi ambayo imesaidia kuota na sasa miche inaendelea kustawi vizuri.

Mkulima ambaye anajishughulisha na kilimo cha bustani ndogondogo za nyumbani, tayari amevuna baadhi ya mazao yake yakiwemo karoti, pilipili hoho, nyanya, vitunguu maji na anapita mtaani ili kuwauzia majirani waliomzunguka.

Ardhi ambayo imejaa ukame, udongo wake hauna rutuba ya kutosha. Hivyo kusababisha miche ya pilipili kali iliyopandwa kuanza kudhoofika na kutokushindwa kustawi kwa wingi.

Migomba michache ambayo imepandwa kwenye bustani ya nyumbani iliyopo kando ya nyumba tayari mmoja wapo umezaa ndizi ndogo wakisubiria iweze kukomaa, kuivuna na kuitumia kwa ajili ya familia.

Wanaume wakulima wanaofanya shughuli zao vijijini wakiendelea kusawazisha shamba lililolimwa kwa kutumia majembe ya mkono ili baadaye kuweka vitalu na kuzisia mbegu.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye sehemu kubwa, ambapo zimeota kwa wingi kutokana na udongo ambao umechanganywa na mbolea aina ya samadi, na sasa zimechanua maua yake mawili zikiwa kwenye hatua ya mwanzoni kabisa.

Kijana wa kiume ambaye ni mchapakazi na amejikita kwenye sekta ya kilimo, anafurahia majira ya kuvuna baada ya kujitoa kwa hali na mali kwenye zao la biashara aina ya tikitimaji na sasa anafurahia matunda.

Migomba mingi imepandwa kwenye shamba ambalo mkulima huwa analitumia kuweka mazao mengi ya biashara, na baadaye kujihakikishia kupata kipato cha kujikimu yeye na familia yake.

Bustani ya nyumabani ikiwa imepandwa mboga za majani za aina mbalimbali, huku imezingiewa na msitu uliojaa majani mengi na miti, kufanya mazingira yote kuwa na mandhari nzuri inayovutia.

Kijana wa kiume ambaye ni mkulima wa zao la biashara aina ya kabichi, ambazo zinapatikana katika maeneo mengi ya kijijini hivyo kufanya mijini kuuzwa kwa bei ya juu.

Migomba michache iliyopandwa kando ya nyumba, tayari imezaa ndizi ambazo zinasubiriwa ziweze kukomaa vizuri, kuchumwa na kutumika kwa ajiliya familia.

Wakulima ambao wana maarifa mengi ya kisasa kuhusiana na namna bora ya kuzisia mbegu kwenye vitalu wamepanda mimea mingi ya kutosha na tayari imeota huku mbegu zikiendelea kustawi vizuri ambazo baadae uhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Wanawake wawili ambao ni wajasiriamali wadogo, wanaendelea kupalilia bustani yao, ambayo wamepanda mboga za aina mbalimbali baada ya kuzichuma kwa awamu kadhaa, ili waweze kuendelea kujifaidisha.

Wakulima wa zao la biashara aina ya karoti, wakizichuma na kuziweka kwenye maboksi ya plastiki, ili kuzisafirisha sasa na kuelekea sokoni wanapokwenda kuwauzia wateja wa rejareja, nao huenda na kuzipanga kwenye magenge ya mitaani.

Mkulima ambaye amepanda mimea tofauti tofauti shambani ikiwa ni pamoja na mahindi na matikiti maji, ambayo yamekua na kustawi vizuri yakikaribia kukomaa aweze kuyauza hasa kwa wajasiriamali wadogo wadogo wanaopenda kuyakata na kuuza kwa vipande.

Miche ya miti ya papai ambayo ni mbegu fupi imepandwa kwenye shamba kubwa na kutokana na ardhi, isiyokuwa na rutuba ya kutosha matunda yamepatikana machache na sio makubwa na yatakosa ushindani kwenye soko ambalo linapatikana mjini.

Ndani ya hema kubwa ambalo limejengwa na kuzungushiwa uzio pembe zote, vimewekwa vitalu na miche mbalimbali tayari imeota, imestawi kwa wingi, inasubiriwa kukomaa ili kuweza kuuziwa watu wote wenye mashamba makubwa.

Mimea tofautitofauti imepandwa kwa wingi kwenye shamba kubwa, ambalo mkulima anategemea wakati wa mavuno utakapowadia aweze kujitajirisha kwa kupelekwa kuuza hasa kwenye masoko ya nje ya nchi.

Kutokana na juakali ambalo linawaka na miale yake imepiga migomba ambayo mkulima ameipanda na kusababisha kukauka, hivyo njia mbadala ya kuifunga ili kuhakikisha unaiokoa ile michache iliyobakia.

Eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya kupandwa vitalu, mkulima akipita kuikagua miche yake ili kuona kama imeshambuliwa na wadudu aweze kupiga dawa.

Mashine maalum ambazo zinatumika kwenye kilimo cha kisasa ili kumrahisishia mkulima kutokutumia nguvu kubwa, na kuweza kupata matokeo makubwa kwa wakati mfupi, zimepandwa mimea mbalimbali na inaendelea kustawi vizuri zikiwemo mboga za majani.

Moja ya mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa inayoitwa trekta tayari imeshafika kwenye shamba kubwa, nakuingiza meno yake ndani ya ardhi ili kuhakikisha udongo unatifuka vya kutosha na wakulima waweze kuzisia mbegu.

Mashine tofuti tofauti zimesimamishwa, ndani yake zimepandwa mbegu za aina mbalimbali na tayari zimemea vizuri. Zikitumia mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotegemea maji pekeyake bila udongo.

Moja ya mashine ya kisasa inayotumika kwenye kilimo ili kusawazisha shamba baada ya kulimwa na kufukia mashimo kabla ya kupanda, kusia mbegu na baadae kujifaidisha na mazao mengi ya biashara.

Kwa kutumia mashine za kisasa ambazo zinamrahisishia mkulima kutumia nguvu kubwa, zimepandwa mboga za majani ambazo zimestawi kwa wingi zikikaribia wakati wa kukomaa, kuchumwa na kutumika kwenye familia.

Mwanaume ambaye ni mzoefu wa kutumia mashine ya kilimo aina trekta, kazi ambayo amefanya kwa miaka mingi na kujizolea umaarufu mkubwa katikati ya wakulima, huku akifanya kwa bidii na kujituma.

Shamba kubwa ambalo linapandwa mazao mbalimbali ya biashara, kutokana na mvua nyingi zilizoonyesha limejaa majani mengi, na sasa moja ya mashine ya kilimo inapita na kuyakata ili baadaye wakulima waweze kuyachoma.

Mboga za majani aina ya chainizi, zimepandwa juu ya mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa. Zimestawi kwa wingi zikiwa kwenye hatua zake za kati, kabla ya kukomaa, kuchumwa na kupelekwa sokoni.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo, mkulima amepanda mboga za majani na tayari zimestawi akisubiria ziweze kukomaa, kuzivuna na kupeleka sokoni.

Moja ya mashine ya kisasa, ambayo inatumiwa na wakulima kuwarahisishia kazi ya kutumia jembe, wakati ambapo wanahitaji kusawazisha mashamba na kufukia mashimo yaliyobakia, baada ya trekta kupita.

Mashine ambayo inatumika kwenye kilimo cha kisasa, tayari imefika kwenye shamba kubwa ambalo hupandwa mazao mengi ya biashara, ili kuanza kulima na kuwapatia wakulima fursa ya kusia mbegu zao.

Mashine ya kulimia aina ya trekita ipo katikati ya shamba kubwa ikitimua vumbi wakati inaendelea kutifuatifua udongo, ili kuhakikisha umechanganyika na mbolea ya samadi iliyomwagwa juu ili wakulima nao wapate fursa ya kuzisia mbegu.

Mashine za kisasa ambazo zimewekwa maalumu kwa ajili ya kuwasaidia wakulima na kuwarahisishia kilimo, zimepandwa mimea na tayari imestawi na kutoa matunda yakikaribia kukomaa.

Eneo maalumu ambalo ni la ndani la nyumba limetengwa kwajili ya kupanda mimea tofauti tofauti kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotumia maji peke yake bila udongo na kusababisha iweze kustawi vizuri bila kuchomwa na jua kali la nje.

Mashine za kisasa ambazo zimeingizwa ndani ya nchi kwa ajili ya kuwasaidia na kuwarahisishia wakulima, kutumia nguvu kubwa ya mazao ya biashara, hivyo sasa wana uwezo wa kutulia na baadaye kuvuna na kujipatia faida kubwa.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa aina ya trekta zenye rangi nzuri ya kijani yenye nyeusi, ipo katikati ya shamba kubwa ambalo hupandwa mazao ya biashara ikiendelea kulima na kuandalia wakulima.

Shamba kubwa ambalo limetoka kuvunwa moja ya zao la biashara, tayari mkulima ameshaleta mashine ya kilimo aina ya trekta ili ianze kulima kwa upya na baadaye kupata fursa ya kuzisia mbegu.

Mashine za kisasa ambazo zinaendelea kutumika kwa wingi kwaajii ya kustawishia mazao mbalimbali haswa mboga za majani zimepandwa na sasa zinaendelea kustawi ili baadae zikikomaa zichumwe kwaajili ya matumizi ya familia.

Moja ya mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa hasa kwenye mashamba makubwa ambapo yanapandwa mazao mbalimbali ya biashara, aina ya trekta ipo katikati ya shamba kubwa imeingiza meno yake ndani ya ardhi ili kuanza kulima.

Mashine ya kilimo cha kisasa, tayari mkulima amepanda mboga za majani aina ya spinachi ambazo wataalamu wa afya wanashauri zitumike mara kwa mara hasa kwa watoto wenye umri wa kuanzia miezi sita.

Mashine ya kisasa ambayo inatumika kwenye kilimo imewekwa ndani ya dari na kuwa na taa nyingi zinazotoa mwanga mkali ili kuhakikisha mimea inakuwa na joto la kutosha na kuzaliana kwa wingi.

Mashine inayotumika kwenye kilimo cha kisasa yenye rangi nyekundu na nyeusi, ikiendelea kuchimba shimo na baadaye kusawazisha vizuri ili kupatikana kitalu kitakachosiwa mbegu za aina tofauti tofauti.

Moja ya mashine ya kisasa iliyotengenezwa ili kumpumzisha mkulima kutoka kwenye kufyeka majani kwa kutumia zana ya kufyekea ya mkono na sasa anayakata yote kwa kutumia mashine hii na baadaye kusia mbegu.

Katikati ya shamba kubwa linalopandwa mazao mengi ya biashara, moja ya mashine ambayo hukata nyasi inapita na kuhakikisha linabaki kuwa safi na hatimaye trekta ije kulima.

Moja ya mashine ya kisasa yenye rangi nyekundu na nyeupe ipo katikati ya shamba ikichimba na baadae kusawazisha, ili kutengeneza kitalu ambacho mkulima atazisia mbegu na kupata miche ya kuhamishia kwenye mashamba yake makubwa.

Bwawa kubwa lililochimbwa katikati ya shamba, limejazwa maji na vyakula pamoja na virutubisho mbalimbali kwa ajili ya samaki wanaofugwa ndani yake, ili waweze kukua na kupata ukubwa unaohitajika sokoni.

Katika duka kubwa la mtaani zinauzwa nafaka mbalimbali kwaajili ya chakula ikiwa ni pamoja na maharage, kunde, njugumawe, ulezi na vyote ni kwa bei ya rejareja.

Nafaka tofauti tofauti ambazo zinatumika kwa ajili ya chakula, zinauzwa kwenye soko la kijijini ambapo zinapimwa kwa kutumia kikombe na sio mizani kama vile ilivyozoeleka maeneo ya mjini.

Nafaka mbalimbali za chakula zinauzwa sokoni zikiwa zimewekwa kwenye mifuko, na baadaye mteja akifika anapimiwa kutumia mizani ili kwenda kuzichambua na kutumia kwa ajili yake na familia.

Nje ya eneo la baa ambayo iko kando ya msitu mkubwa. Ambapo watu hutoka na kupata hewa safi, kabla ya kuingia ndani na kuburudika, kucheza na kupata vinywaji baridi.

Njia ya watembea kwa miguu ikiwa imepita kando ya pango ambalo watu huingia na kujifunza mambo mbalimbali ya kale langoni amesimama mtu akiwa anaifurahia safari yake ambayo anakwenda kujifunza mambo mbalimbali.

Miti na mimea mingi tofauti kwa pamoja imewekwa eneo moja ambapo imepandwa ndani ya viroba ili kuhakikisha yule ambaye anakuja kununua miche anajionea ikiwa kama mifano kabla ya kuweka kwenye vitalu.

Msitu ambao umejaa miti mingi mirefu iliyojaa kijani kibichi ikiwa na uzuri unaovutia katikati imepita njia ya watembea kwa miguu ikielekea ngambo ya pili.

Eneo la kijiji kilichopo pembezoni mwa mji majani mengi na miti yamejaa kando ya barabara ya vumbi, ambayo wakulima huitumia kusafirishia mazao yao kupeleka kwenye masoko makubwa.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katikati ya msitu, ulioshamiri majani mengi na miti mikubwa, ikiwa ni ishara ya kwamba usiku kunakuwa na giza nene.

Kijana wa kiume ambaye anapenda kuyatunza mazingira, amepanda miche ya miti tofauti tofauti, ambayo inaendelea kukomaa na baadaye kuihamishia kwenye misitu ya asili.

Eneo maalumu ambalo limetengwa kwa ajili ya kutengeneza vitalu liko pembezoni mwa mji, ambapo watu wengi kutoka mijini na kwenda kununua miche yake, ili kwenda kuipanda majumbani.

Mfereji wenye maji mengi ambayo ni taka yanayotiririka Kwa kasi umepita katikati ya msitu, ambao umejaa uoto wa asili kama vile majani mengi yanayotambaa na miti na kijani chake kibichi kinafanya mazingira yaonekane yakuvutia zaidi.

Wanajamii waliojitolea kutunza mazingira wanaume kwa wanawake, wakiwa wamesimama kukizunguka kitalu ambacho wamepanda mimea mbalimbali ya miti na baadae kuing'oa na kupeleka kwenye msitu na kuhakikisha unastawi kwa wingi.

Mwanaume ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisasa cha kuandaa vitalu vya miti tofautitofauti, akionyesha mafanikio makubwa aliyoyapata kutokana na miche ambayo imestawi kwa wingi.

Wakulima ambao wamejikita kwenye shughuli ya kuandaa vitalu vya miti tofautitofauti, ambayo huuza kwa watu wote wanaotunza misitu, ili kuhakikisha jamii inapata hali ya hewa iliyo safi na salama.

Wanaume kwa wanawake ambao ni wakulima wakusia vitalu, wamesimama mbele ya mtaalamu wa kilimo, akiwaelekeza namna bora ya kukuza miche na kupata miti ambayo ina afya na kustawi zaidi.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa kutumia kilimo kinachotegemea maji pekee yake, zimestawi zikiwa kwenye hatua yake ya kati kabla ya kukomaa, kuvunwa na kupelekwa kiwandani

Mimea mbalimbali imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kisichotegemea udongo, imemea na kustawi vizuri ambapo majani yake hutumika kutengenezea dawa ya asili.

Mimea michache imepandwa kwenye chombo ambacho kinatumika kwenye kilimo cha kisasa, ikisubiriwa majani yake yaweze kukomaa na kustawi vizuri, yanayotumika kutengenezea moja ya dawa ya asili inayochanganywa na mitishamba mingine.

Mashine za kisasa, ambazo zinatumika kwenye kilimo kinachotegemea maji peke yake bila udongo, mimea tofautitofauti imepandwa yakiwemo maua mazuri ya kondeni, na yakikomaa yanauzwa kwa wale watu wote wanaohitaji kupendezesha nyumba zao.

Mimea imepandwa kwenye chombo ambacho kinatumika kwenye kilimo kinachotumia maji peke yake bila udongo, na tayari imestawi vizuri ili majani yake yakomae, kuchumwa na kutengenezea dawa ya asili.

Kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, tayari majani yanayojulikana kwa jina la giligilani yamepandwa na kustawi kwa wingi, yanayotumika kuongeaza ladha na harufu nzuri kwenye chakula.

Binti ambaye anapenda maua, na sasa ameyapanda ambayo yanatambaa kwenye nyumba, kwa kutumia mfumo wa kisasa wa maji peke yake bila udongo, na anaendelea kuyafunga kwenye miti, ili yakae kwenye hali ya kuvutia zaidi.

Kwa kutumia kilimo cha kisasa, ambacho kinategemea maji peke yake yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali bila udongo, mimea imepandwa na inasubiriwa majani yake yaweze kukomaa vya kutosha, kuchumwa na kutumika kutengenezea dawa ya asili.

Ndani ya hema kubwa iliyojengwa kwa staili ya kisasa tayari baadhi ya mimea imepandwa kwenye mabomba maalumu ambayo yanatumia maji peke yake na sio udongo imestawi na imekaribia kufika wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Muonekano wa chini wa mmea mizizi ikiwa imeshamiri kwa urefu kutokana na maji ambayo yamejaa virutubisho mbalimbali vya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji usiotumia udongo.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwa wingi kwa kutumia kilimo cha kisasa kinacho tegemea maji pekee yake, zimestawi kwa wingi zikikaribia wakati wa kukomaa na kuvunwa.

Kifaa maalumu ambacho kinatumika kwenye kilimo cha kisasa, kimepandwa mimea ya aina mbili ambayo ni: maua na mboga za majani, mkulima akizisubiria zikomae kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa unaotumia maji ambayo yamechanganywa na virutubisho mbalimbali zimemea vizuri mkulima akisubiria zikomae kuzichuma kwa matumizi yake na familia.

Mwanaume ambaye amebobea kwenye kilimo cha kisasa, amepanda mboga za majani kwa mfumo wa kutumia maji yenye virutubisho mbalimbali bila udongo, na anapita kuzikagua ili kuona kama zinashambuliwa na wadudu wowote waharibifu.

Mboga za majani za aina mbili chainizi pamoja na figiri zimepandwa na tayari zimestawi kwa wingi, mkulima akizisubiria ziweze kukomaa vya kutosha kuzichuma na kuwauzia wajasiriamali wadogowadogo ambao wanazitembeza mtaani.

Mboga za majani aina ya chainizi zimepandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa usiotumia udongo, zimechanua vizuri na zinaendelea kustawi ili zikikomaa ziweze kuchumwa na kupelekwa kiwandani.

Mboga za majani aina ya chainizi zimelimwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo, na zimestawi vizuri zikisubilia kukomaa na kuvunwa.

Mboga za majani zimepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo, zimestawi na zikiwa katika hatua zake za kati kabla ya kuelekea kukomaa na kuvunwa.

Mimea ambayo imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo, na ikikomaa huchumwa na kuchemshwa ikichanganywa na miti shamba mingine ili kupatikana dawa ya asili.

Mboga za majani aina ya chainiz ambazo wataalamu wa afya hushauri kuliwa kwa wingi, hasa kwa akina mama wanaonyonyesha kutokana na utajiri wake mkubwa wa vitamini na virutubisho tofauti tofauti.

Mimea imepandwa kwenye bomba ambalo limeunganishwa na mashine ya kisasa ya kilimo kinachotumia maji ya virutubisho bila udongo, na inaendelea kustawi vizuri ikikaribia kukomaa.

Mashine na vifaa tofauti tofauti ambavyo vimesanifiwa na kutengenezwa kwa teknolojia ya hali ya juu, ili kumsaidia mkulima na kumrahisishia kutumia nguvu kubwa kwenye kilimo cha kisasa.

Mbegu za mimea zimepandwa ndani ya mabomba ambayo yanatumika kwenye kilimo cha kisasa kinachotegemea maji peke yake bila udongo na tayari zimemea miche yake ikiwa imestawi vizuri.

Mashine na vifaa tofautitofauti ambavyo vinatumika kwenye kilimo cha kisasa, ili kumfanya mkulima awe na pumziko kutokana na kazi kubwa aliyokuwa akifanya miaka ya nyuma, huku kando lipo tanki jeusi dogo lililojazwa maji yanayotumika.

Mkulima ambae anajishughulisha na bustani ndogo ndogo katika jamii yake, amesia miche ya mboga za majani kwenye kifaa kidogo, ambacho ni cha kisasa na tayari imeota akisubiria kukomaa na kuvuna.

Mimea imepandwa kwa kutumia kilimo cha kisasa, kinachotegemea maji yaliyochanganywa na virutubisho mbalimbali, imemea vizuri ikiwa kwenye hatua za awali, kabla ya kuendelea kustawi na kuzaa matunda.

Ng'ombe wa wanaokufugwa nyumbani wamejaa tele kwenye zizi kubwa, wakiwa na rangi yao nzuri ya madoa doa meupe na meusi, wakisubiria wakati wa jioni waweze kukamuliwa maziwa, yanayouzwa kwenye maduka ya mtaani.

Ng'ombe wengi wanafugwa wamejaa ndani ya zizi, wakiwa wamenona na kustawi vizuri kutokana na vyakula na virutubisho vingi wanavyopata, baadaye jioni maziwa yao hukamuliwa kupelekwa viwandani, yakiwa yanachakatwa na kupatikana bidhaa nyingine kama vile siagi.

Mboga za majani aina ya kabichi zimepandwa kwenye shamba kubwa kwenye mistari iliyonyooka, inayowasaidia wafanyakazi kuweza kupita kwa umakini wakati wa kupalilia na kuweka mbolea bila kuzikanyaga na kuzifanya zikauke.

Ndani ya hema ambayo imejengwa na kuwezekwa vizuri kumepandwa zao aina ya uyoga, ukiwa umestawi vizuri kutokana na vile ambavyo haupati ni miale mikali ya jua.

Wanaume wawili ambao ni wakulima, wakiendelea kupita kwenye shamba kubwa waliopanda mboga za majani aina ya mnafu, kuzikagua ili kuona kama zinashambuliwa na wadudu na zimefikia wakati wa mavuno.

Mkulima ambaye anafanya kilimo cha zao la biashara aina ya vitunguu maji amevivuna Kwa wingi shambani na kuvichimbua, kutenga vile ambavyo ni bora zaidi ili avisafirishe na kupeleka kiwandani.

Mwanaume msomi wa maeneo ya vijijini, akiwa amerejea baada ya kusoma huko mjini ili kujikuta kwenye kilimo cha biashara aina ya nyanya na hatimae kujipatia mafanikio mengi.

Pilipili hoho ambazo zimevunwa shambani tayari zimefika ndani ya kiwanda ambapo wafanyakazi wanazikagua kuzisafisha, ili baadaye ziweze kuingizwa kwenye mashine; kuchakatwa na kusindikwa na baadaye bidhaa nyingine zipatikane kama vile viungo vya chakula.

Zao la biashara aina ya vitunguu maji likivunwa kwa wingi shambani vyenye muonekano na ukubwa mzuri, kutokana na vile ambavyo ukulima amewekeza kwa kuweka maji na mbolea ya kutosha.

Ndani ya hema ambayo imejengwa kwa ubora na ustadi wa hali ya juu, ikiwa imezingirwa na kufunikwa pande zote mimea mbalimbali inaendelea kustawi kwa vile ambavyo haipati jua kali na kuweza kukauka.

Zao la biashara aina ya nyanya zimestawi na kutoa matunda makubwa ambayo yatakuwa na ushindani mkubwa sokoni, wakati ambapo mkulima amewekeza nguvu nyingi na fedha ambazo amezitumia kununulia mbolea.

Moja ya mashine ya kisasa, inayotumika kwenye kilimo hasa kwa ajili ya kukata nyasi nyingi shambani, tayari imefika ikijiandaa kuanza kazi hii, na kuliacha shamba likiwa safi, kwa ajili ya wakulima kuendelea na shughuli zao.

Mboga za majani aina ya spinachi zimepandwa kwenye shamba kubwa na tayari zimestawi kwa wingi kutokana na umwagiliaji wa kutumia mfumo wa kisasa, mkulima akisubiri zikomae kuvuna na kupeleka kiwandani.

Shamba kubwa limepandwa zao na biashara aina ya nanasi, ambazo zimestawi kwa wingi kutokana na uwekezaji mkubwa wa mbolea ya kisasa na umwagiliaji unaotumia mfumo wa mabomba.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kabichi wapo shambani, wanaendelea kupalilia kwa kuyang’oa majani mengi yaliyoota ili yasizisonge na hatimaye zishindwe kutanuka na kuwa na ukubwa utakaoleta ushindani sokoni.

Wakulima wa zao la biashara aina ya nyanya wakiwa shambani wanaendelea kuzinyanyua chini na kufunga kwenye miti yake, ili kuhakikisha udongo hautaweza kuziathiri zikiwa ardhini.

Muonekano wa nje wa mahema yaliyojengwa vizuri ambako ndani yake inatunzwa mimea mbalimbali, ili kuikinga isipate juakali na kuweza kuungua mizizi kabla ya kufikia wakati wake wa kuoteshwa kwenye mashamba makubwa.

Mboga za majani aina ya kabichi, zimepandwa kwenye shamba kubwa juu ya matuta ambayo yameachiwa nafasi katikati, ili kumuwezesha mkulima kupita na kumwagilia, kuweka mbolea au kupalilia.

Nguruwe wengi wamejaa katika banda ambao wanakaribia kukua na kupata ukubwa unaohitajika sokoni, ambapo huenda kuchinjwa buchani na kuuzwa hasa kwa wale wanaopeleka hotelini.

Wafanyakazi ndani ya kiwanda wamevalia sare zao za kofia nyeupe, wakati wanaendelea kuyapanga maparachichi vizuri kwenye maboksi maalumu ambayo yanatumika kuuzia kwenye masoko ya kimataifa.

Ndani ya kiwanda ambacho kinachakata na kusindika bidhaa mbalimbali, wafanyakazi walio valiaa mawazi ya rangi ya bluu na kofia maalumu za kazi, wakiendelea kuziandaa nyanya kabla hazijaenda kufanyiwa utafiti na kusindikwa.

Vifaranga wa kuku wa kisasa ambao wametoka kutotolewa kwa kutumia mashine za kisasa, wamewekwa ndani ya banda ambapo wamewekewa maranda, chini kwenye ardhi ilikuhakikisha hawapati baridi na kuweza kuugua magonjwa mbalimbali.

Ndani ya hema ambalo limejengwa na kutengenezwa vizuri zimepandwa mimea tofautitofauti, ambazo mkulima anahakikisha anazikinga na miale mikali ya jua ili kuhakikisha kwamba zinamea kustawi na kumpatia faida.

Shamba kubwa ambalo limepandwa mboga za majani aina ya chainizi tayari katikati ya matuta yamewekwa mabomba maalum, yanayotumika kwenye umwagiliaji wa kisasa ili kujihakikishia ya kwamba mkulima anavuna mazao mengi.

Shamba ambalo limelimwa na baadae kupigwa matuta, tayari mbegu za pilipili kali zimepandwa na kuota, na sasa mkulima ameweka mabomba ya maji yatakayozifanya yapate unyevunyevu wa kutosha.

Mfumo wa kisasa wa mabomba ya umwagiliaji yamewekwa kwenye shamba ambalo lina mimea tofautitofauti, yakizunguka na kusambaza maji kila kona ili kuhakikisha unyevunyevu unakuwepo mchana hadi usiku.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umefungwa kwenye shamba kubwa ukiendelea kumwaga maji mengi katikati ya matuta, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu unyevu wa kutosha na kustawi kwa wingi.

Wakulima wawili wanaume ambao kwa miaka mingi wamejikita kwenye kilimo cha kupanda vitalu, na sasa miche ya miti imekomaa vizuri wakisubiria wateja hasa wale wanaokwenda kuipanda kwenye misitu.

Mfumo wa kisasa wa umwagiliaji umefungwa kwenye shamba kubwa ambalo yameoteshwa mahindi yamestawi vizuri yakiwa na majani yenye kijani kibichi, yakiashiria pia yamewekewa mbolea ambayo inapatikana kwenye maduka yote ya pembejeo za kilimo.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa umwagiliaji kwa kutumia mfumo wa kisasa, ameajiriwa kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara ili kuweza kufunga mabomba ambayo yatatumika, na hatimaye mkulima kujizolea faida kubwa wakati wa mavuno.

Shamba kubwa limepandwa mimea ikiwa kwenye hatua za awali kabisa za kuota na kuwa miche, huku wakulima wakiwa wamejikita kwenye umwagiliaji wa mfumo wa kisasa, kuhakikisha unyevuunyevu unakuwepo kwenye ardhi wa kutosha.

Shamba kubwa ambalo tayari limelimwa kupigwa matuta na kusiwa mbegu, sasa mfumo wa kisasa wa umwagaliaji umewekwa na tayari maji yanaingia ili kuhakikisha miche inapata unyevuunyevu wa kutosha, na hatimae kuwa ili bora zaidi.

Shamba kubwa ambalo limelimwa vizuri na kupigwa matuta na baadae kupandwa zao la biashara aina ya maharage, yakiwa kwenye hatua za awali kabisa pembeni yamewekwa mabomba ambayo yatasaidia kuachilia maji yanayowapa wakulima uhakika wa kuvuna mazao mengi.

Shamba kubwa ambalo limelimwa na tayari limepigwa matuta, yaliyokaa mbalimbali mabomba ya mfumo wa kisasa wa umwagiliaji yamewekwa, yakiendelea kumwaga maji na kuhakikisha mimea yote inapata unyevunyevu wa kutosha.

Mfumo wa kisasa wa kumwagilia kwa kutumia mabomba maalumu unafungwa kwenye shamba kubwa la mazao ya biashara, ili kuhakikisha mkulima anapata mazao mengi na kujizoea faida mara dufu.

Mkulima akiwa ametenga sehemu ndogo ya shamba lake, ili kuweza kusia kitalu cha mimea tofautitofauti, na baadae kuing'oa ikiwa tayari, na kuhamishia kwenye mashamba yake makubwa.

Eneo lenye mabonde na vilima vidogovidogo, huku kukiwa na milima mirefu imezingira tayari imejaa majani mengi na miti ambayo yote ya kijani ikifanya mazingira yavutie zaidi.

Eneo la bonde ambalo lipo katikati ya msitu mkubwa, uliojaa majani mengi na miti bila kusahau viumbe hai wanaoishi ndani yake ambapo wakati wa usiku huwa na giza nene.

Njia ya watembea kwa miguu imepita katika mashamba yenye miti michache, na utajiri mkubwa wa majani yanayotambaa yaliyotokana na mvua zilizotoka kunyesha, hivyo kijani kibichi kikiwa kimetawala.

Njia ya watembea kwa miguu imepita kando ya milima ambayo inamteremko mkali, ikiwa imejaa miti mingi na msitu ambao uhatarisha usalama, wa wale wote wanaotembea nyakati za usiku.

Eneo ambalo lipo kando ya bahari, linalotuamisha maji machafu ambayo ni hatari kwa afya ya wale wote wanaokuja kutembea, kwa sababu yanazalisha wadudu ambao wanasababisha magonjwa mbalimbali, hasa yanayoambukiza.

Msitu mkubwa wenye miti yenye majani yaliyostawi kwa wingi kutokana na vile ambavyo mvua zinaendelea kunyesha huku pembeni yakiwa mawingu ambayo vyote kwa pamoja vinayafanya mazingira yapendeza.

Miti miwili imesimama katikati ya ardhi iliyo tambarare, mazingira yake yamechagizwa na wingu la bluu ambapo yanavutia kila mtu anayepita na kutazama.

Uwanda ambao ni tambarare na milima ikiwa imezungukwa na uoto wa asili wa aina tofauti tofauti, yakiwemo majani yanayotambaa. maua ya kondeni na miti ambayo nimefupi.

Eneo ambalo ni tambarare miti michache ikiwa ni mifupi na midogo bado, kando yakiwa yamesimamishwa magorofa marefu, huku mandhari yote ikichagizwa na mnyama pori aina ya twiga aliyesimama imara na kunyoosha shingo yake.

Miti mingi yenye majani yaliyostawi kwa wingi, imekaa kwa pamoja na kufanya msitu kuwa mnene ambao umetawaliwa na kijani kibichi na kufanya mazingira kuwa na muonekano mzuri unaovutia.

Eneo ambalo lipo tambarare limejaa majani ambayo yanakaribia kuanza kukauka kutokana na upungufu mkubwa wa mvua, huku miti iliyopo mbalimbali ikiwa ikiendelea kukuwa na kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia chini ya mrefu kuliko yote Afrika unaoitwa kilimanjaro, ukiwa umepambwa kwa mawingu na theruji iliyoko juu yake.

Eneo ambalo lina ardhi tambalale na vilima vidogovidogo lenye nyasi, ambazo zinakauka kutokana na vile ambavyo wanyama hupita mara kwa mara na kuzikanyaga wakiwa wanatafuta malisho.

Eneo ambalo limejaa vilima vidogo vidogo na juu yake ipo mimea tofauti tofauti kama vile majani mengi yanayotambaa, maua yako pembeni bila kuwasahau viumbe hai ambao wanaishi katikati ya misitu.

Kwenye uwanja ambao upo kando ya msitu uliojaa miti mingi, wametulia kwa umakini pundamilia, wakiwa na watoto wao wenye rangi zao nzuri za kupendeza za mistari ya rangi nyeupe na nyeusi.

Eneo ndogo ambalo ni tambarare, likiwa limezungukwa na milima mirefu iliyojaa uoto wa asili wa aina tofauti, kama vile miti, majani, maua ya kondeni; vyote vina kijani kibichi vikifanya mazingira yawe ya kuvutia.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya mashamba yailiyojaa ukame na majani hukauka kutokana na ukosefu wa mvua ambazo hazijanyesha kwa muda mrefu, huku pembeni ikiwa imesimama milima ambayo ni mirefu kiasi.

Eneo la ardhi ambayo ipo tambarare huku uoto wa asili kwa asilimia kubwa ukiwa umetoweka kutokana na vile ambavyo wanyama hupita na kukanyaga mala kwa mala wakiwa wanatafuta malisho yao.

Eneo ambalo lina bonde kubwa lililojaa maji, ambayo watu hutumia kufugia samaki na wakishakuwa wakubwa, wanajamii huwavua na kwenda kuwauza kwenye soko lililopo kando ya kijiji.

Msitu ambao umejaa miti mingi mirefu kwa mifupi yote ikiwa na matawi, yaliyojaa majani yenye rangi ya kijani na kuyafanya mazingira ya kuvutia zaidi ya kichagizwa na wingu lenye rangi ya bluu na nyeupe.

Mnyama pori aina ya twiga amesimama imara na kuinyoosha shingo yake refu, katikati ya msitu uliojaa uoto wa asili kama vile, miti, maua ya kondeni na majani mengi.

Eneo kubwa la shamba ambalo halitumiki kwa ajili ya kilimo limejaa nyasi nyingi zikiwa zinakaribia kukauka na kutoweka kabisa, kutokana na vile ambavyo mvua haijanyesha kwa muda mrefu.

Eneo la ardhi ambalo liko tambarare, katikati umepita mfereji wenye maji taka yanayotiririka yanayoelekea eneo la bondeni na kutumika kunyweshea mifugo mingi wakati ambao jua ni kali.

Eneo ambalo liko tambarare likizungukwa na vilima vidogovidogo, vimejaa uoto wa asili ambao wote umejaa kijani kibichi kutokana na maji mengi yanayopita mara kwa mara.

Eneo ambalo limejaa miti mingi iliyoshamili kijani kibichi, kutokana vile ambavyo mvua zimenyesha kwa mfululizo mazingira mazuri yakiwa yamechangizwa na wingu lenye rangi ya bluu.

Barabara ya vumbi imepita katikati ya msitu mdogo wenye miti mifupi na michache mirefu, mazingira yakipendezeshwa na wingu jeupe na jeusi, ambalo limetanda kwenye anga.

Maji ambayo yametuama katikati ya bonde likiwa limejaa majani mengi na miti iliyozunguka, vyote vikinyonya unyevunyevu na kustawi kwa wingi, na baadaye kuweza kuleta msitu mkubwa.

Ardhi ambayo ipo tambalale, ikiwa na majani yaliokauka na kuisha kabisa. Kutokana na kutokunyesha mvua kwa muda mrefu na wanyama wanaotafuta malisho kupita kila wakati na kuyakanyaga.

Zoezi la urinaji wa asali likiwa linaendelea kwa wanaume ambao wamevalia mavazi maalumu na kofia ambazo zimefunikwa pande zote, ili kujikinga na madhara yote ambayo yanaweza kutokea pale ambapo watang'atwa na nyuki.

Wataalamu wanaorina asali mara kwa mara, wameyatengeza maboksi maalumu na kuyaweka kwenye mashamba, ili kuwatega nyuki wanapopita waingie na kuanza kuitengeneza ndani yake, ili baadae waweze kurina na kwenda kuwauzia wateja mbalimbali.

Mfugaji wa bata akiwa amewachimbia kisima kando ya nyumba yake, ili waweze kuogelea vizuri kila ambapo anawafungulia kutoka nje na kupata hewa huku wa kila majani yanayowapatia virutubisho na kutaga mayai kwa wingi.

Kuku wa kienyeji wanaofugwa nyumbani, asubuhi wamefunguliwa ili waweze kutoka nje ya banda na kupata hewa safi bila kusahau kula majani yenye virutubisho vinavyowasaidia kutaga mayai kwa wingi.

Mwanaume ambaye amebobea na ni mzoefu kwenye ufugaji wa kuku na bata kwa ajili ya mayai na nyama, amewafungulia nje ya banda ili wapate hewa safi na kula majani yanayowasaidia kutaga mayai kwa wingi.

Mwanamke ambaye amejitosa kwenye shughuli za ufugaji wa kuku na bata, akiwa amewafungulia toka kwenye banda lao asubuhi na mapema ili aweze kuwapatia maji, chakula, na virutubisho vilivyochanganywa na dawa; ili kuhakikisha hawapati magonjwa ya kuambukiza.

Mwanaume ambaye anafanya ufugaji wa kisasa wa kuku wa nyama, na mayai akiendelea kuwapatia tunda aina ya tikiti maji linalowapa virutubisho vingi vinavyopelekea kutaga au kuzaliana kwa wingi.

Ndani ya banda kubwa linalofugia kuku wa kienyeji, wamezaliana kwa wingi kutokana na vile ambavyo wanapata chanjo za mara kwa mara, zinazowakinga na magonjwa mbali mbali, na kuwaacha wakiwa na afya nzuri.

Wataalamu wa mifugo wakiwa wamtembela mfugaji aliyesimama nje ya banda, wakiendelea kuwapatia kuku chanjo ambayo inawasaidia kuwaponya magonjwa ya milipuko, kuwaacha wenye afya bora na kuzaliana zaidi.

Mbegu za maboga zimepandwa kwenye shamba kubwa na tayari zimeota miche yake ikiwa kwenye hatua za awali kabisa zenye majani mawili, mkulima anaendelea kuweka mbolea nakumwagilia mpaka mavuno yatakapo patikana.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zinazosifika kwa utajiri wake mkubwa wa vitamini ambazo hasa husaidia mifupa kuwa na afya bora na kuwa imara.

Mboga za majani aina ya figiri, zimepandwa kwenye udongo wenye utajiri mkubwa wa rutuba, zikiwa kwenye hatua za awali kabisa ya majani mawili, mkulima akiendelea kumwagilia mpaka zitakapokomaa na kufikia wakati wa mavuno.

Mbegu za zao la biashara aina ya kabichi, zimewekwa kwenye kifungashio kilichotengenezwa kwa malighafi za plastiki, na kufungwa vizuri ili kuhakikisha hakuna hewa yoyote inaingia na kuzifanya kuharibika.

Kifungashio ambacho ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya mnafu ambazo ni pendwa sana hasa maeneo ya mjini, ambazo hupikwa na kuchanganywa na kitoweo kama vile nyama ya ng'ombe au ya kuku.

Mbegu za mimea tofautitofauti zinauzwa dukani, zimewekwa kwenye vifungashio vyenye aina ambazo hazifanani, na maandishi yanayomwelekeza mkulima namna bora ya kusia na kupata matokeo mazuri.

Mbegu za mboga za majani aina ya mchicha zimewekwa kwenye kifungashio kilichofungwa vizuri ili kuhakikisha hewa haipiti na kuzifanya kuharibika, kabla ya wakati wake wa matumizi kuisha.

Miche ya mimea mbalimbali imepandwa ndani ya hema iliyotengenezwa ubora na ustadi wa hali ya juu, ili kuhakikisha miale mikali ya jua haiingii na kufanya mizizi yake kukauka na kupata hasara.

Mbegu za zao la biashara aina ya nyanya zimepandwa kwenye kitalu cha kisasa zikiwa ndio zimechomoza na majani yake machache, mkulima akisubiria ziweze kufikia wakati mzuri wa kung'oa na kuhamishia kwenye shamba kubwa.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye shamba kubwa ambapo mkulima ameweka mabomba maalumu kwenye ardhi ili kuhakikisha zinapata unyevu unyevu wa kutosha na hatimae kuvunwa mazao mengi ya kupelekwa sokoni.

Mbegu za mimea zimepandwa kwenye udongo wenye rotuba ya kutosha na kusababisha kuota tayari zikiwa kwenye hatua ya mwanzoni kabisa, huku mkulima akisubiria miche iweze kukomaa akiendelea kumwagilia na kuweka mbolea.

Ndani ya duka kubwa ambapo zinapatikana mbegu za mimea mbalimbali zimewekwa kwenye vifungashio tofauti tofauti ili kuhakikisha havipitishi hewa na kuharibika kabla ya wakati wake wa matumizi kuisha.

Mbegu za mimea mbalimbali zinauzwa kama vile: bamia, nyanya chungu, karoti, pilipili hoho na vyote vimewekwa ndani ya vifungashio ambavyo havipitishi hewa na kusababisa kuharibika mapema.

Nafaka mbali mbali zimewekwa kwenye magunia madogo madogo zikiwa na maandishi yanayoelezea aina yake na namna bora ya kuyatumia, hasa wale wanaoenda kuzisia kama mbegu.

Makopo manne yaliyotengenezwa kwa kutumia malighafi za bati yenye ukubwa, muonekano ulio sawa. Ndani zipo mbegu za mboga za majani aina ya mchicha na zinauzwa dukani.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za palstiki, ndani yake zipo mbegu za mboga za majani aina ya spinachi, zinazopendwa sana haswa maeneo mjini.

Nafaka mbalimbali ambazo zimewekwa kwenye mifuko mikubwa nipamoja na maharage ,mtama, ulezi ambavyo vinauzwa rejareja kwa watu wote ambao wanakwenda kutumia kwenye familia.

Kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki ndani yake zipo mbegu fupi za miti ya papai ambazo huzaa kwa wingi pale ambapo zitawekewa mbolea ya kisasa inayouzwa kwenye maduka ya pembejeo za kilimo.

Mbegu za mimea mbalimbali yakiwemo maua mazuri ya nyumbani na yale ya kondeni, zimewekwa kwenye vifungashio ambavyo vinauzwa kwa ajili ya wale wote wanaojihusisha na biashara hii hasa wanaosafirisha kwenda nje ya nchi.

Mboga za majani zimepandwa kwenye shamba kubwa ambalo limepigwa matuta katikati ili kuwawezesha wanaozihudumia kwa kupalilia, kuweka mbolea au kumwagilia kuweza kupita kwa usahihi bila kuzikanyaga.

Mbegu za nyanya zimewekwa kwenye kifungashio ambacho kimetengenezwa kwa kutumia malighafi za plastiki, na zinauzwa dukani kwa wale wote ambao ni wakulima wa mashamba makubwa na hata bustani ndogondogo za nyumbani.

Mbegu za mboga za majani aina ya figiri, zipo kwenye kifungashio kilichofungwa vizuri ili kuhakikisha hewa yoyote haiingii na kuzifanya kuharibika mapema, kabla ya mkulima kwenda kuzisia na kupata miche iliyo bora.

Mimea ya pilipili kali imepandwa kwenye shamba ambalo lina ukame mwingi na hakuna rutuba ya kutosha, hali ambayo inapelekea kuanza kukauka na mkulima huweza kupata hasara kutokana na kwamba haitazaa matunda.

Mimea ya aina tofauti imepandwa kwenye viriba vyeusi ambavyo vimejazwa udongo mpaka juu na sasa imestawi vizuri, kutokana na mbolea ya samadi ambayo imechanganywa na hatimaye mkulima anajivunia kazi yake.

Mkulima ambae anatamani kupata fedha kubwa kwenye kilimo chake ameweka mabomba ya kumwagilia kwenye ardhi tayali ili maji yaweze kuingia kwenye mimea, ustawi na hatimaye kuvuna mavuno ya kutosha.

Eneo kubwa ambalo limetengwa kwa ajili ya uzalishaji wa vitalu na miche tofautitofauti, juu limezingirwa na kufunikwa na kujengewa hema inalolisaidia kuwa miche haipati jua kali na kukauka.

Vifungashio mbalimbali ambavyo ndani yake zimehifadhiwa mbegu za mimea, ambayo ni bamia biringanya na karoti na vyote vimefungwa vizuri ili kuhakikisha haviingizi hewa na kuharibika mapema.

Ndani ya duka linalouza bidhaa mbalimbali za kilimo vifungashio vimetundikwa vikiwa vimepangwa vizuri, na ndani yake zipo mbegu za maua mbalimbali ya bustani za nyumbani ambayo yanatumika kupendezesha nyumba.

Vifungashio ambavyo ndani yake zimehifadhiwa mbegu za mimea mbalimbali kama vile: nyanya, mboga za majani, karoti tayali kuwauzia wateja wa rejareja wanaokwenda kupanda bustani za nyumbani.

Mbegu za mboga za majani aina ya spinachi zipo kwenye kifungashio ambacho kinauzwa dukani ambapo zinatumika hasa kwa watoto ambao wana utapiamlo ili kuwarejeshea afya yao kwa haraka.

Eneo lililotengwa kwaajili ya vitalu limejengewa hema iliyofunikwa pande zote, ili kuhakikisha miche haipati mionzi mikali ya jua na kuungua mizizi kabla haijakomaa.

Eneo kubwa lililotengwa kwa ajili ya uzalishaji wa vitalu mbalimbali, limefunikwa kwa hema kubwa ilikuhakikisha, miche yote haipati miale mikali ya jua na kuweza kuathirika kabla haijakomaa na kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Vibanda maalumu ambavyo vimesanifiwa vizuri na kuchongwa kwa kutumia mbao, vimewekwa tayari ili kuuzwa kwa wale wote ambao wanafuga wanyama wa nyumbani kama vile mbwa na paka.

Mbwa wanne wanaofugwa nyumbani wakiwa wameekwa sehemu ya nyuma ya gari wakati wakitolewa kwa mtaalamu wa mifugo ili kupewa chanjo zinazowasaidia kuwakinga na magonjwa mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye anapenda kufuga mbwa akimkagua mmoja ambaye amemfungulia nje ya banda lake, ili kuona ikiwa anachangamoto yoyote na kumpeleka kwa watalaamu wa mifugo.

Mwanaume ambaye ni mtaalamu wa mifugo hasa inayofugwa nyumbani akiendelea kumkagua mbwa aliyeletewa, ili kuona kama ana changamoto yoyote kabla yakumrejesha kwa wafugaji wake na kupelekwa nyumbani.

Ndani ya chumba ambacho yanatolewa matibabu ya mifugo madaktari wawili wamesimamisha kando ya meza ambayo wamesimamisha mbwa juu yake mmoja akimkagua na mwingine akiandika ili kugundua tatizo lake na baadae kumpatia Huduma.

Mbwa ambao wanafugwa nyumbani wakiwa kwenye banda kubwa lililotengenezwa kwa kutumia malighafi za chuma, ili kuhakikisha hakuna mtu mbaya anaeweza kuwafikia na kuwadhuru hasa wakati wa usiku.

Mbwa wa kufugwa nyumbani akiwa amelala ndani ya banda lake nyakati za mchana, akijiandaa wakati wa usiku aweze kufunguliwa na kuanza kumlinda mwenye nyumba na mali zake.

Ndani ya chumba cha daktari na mtaalamu wa mifugo ameletwa mbwa ambaye amesimamishwa mezani akiendelea kumkagua ili kugundua kama ana tatizo lolote na kumsaidia kabla hajamrejesha kwa mfugaji wake.

Kibanda ambacho kimesanifiwa vizuri na kuchongwa kwa kutumia mbao, kimewekwa sokoni katika utandao ili yeyote anayehitaji kwaajili ya kufugia mbwa aweze kulipia na kuletewa popote alipo.

Mwanaume ambae anawafuga mbwa wengi nyumbani kwake, ameamua kutoka nao barabarani ili kuwatembeza na kuwaonyesha mazingira mbalimbali, kabla ya kuwarudisha na kuwafungia tena bandani katika banda lao.

Wanaume wawili ambao wanaishi mtaa mmoja wamekutana wakati wa asubuhi wakisalimiana, huku mbwa ambae amekua akilinda usiku kucha akisimama mbele yao na kuwasikiliza.

Mnyama pori aina ya tumbili akiwa na rangi yake nyeusi, kichwa kidogo na mkia mrefu, ambapo watalii kutoka mataifa mbalimbali huja na kutazama, kumfurahia na kumpiga picha.

Ndege pori ambaye anafugwa kwenye hifadhi mbalimbali za taifa akiwa na rangi yake nzuri ya: nyeupe, nyekundu na nyeusi; amesimama imara wakati watalii wakimshangaa na kumpiga picha.

Mnyama pori aina ya dubu, akitembea taratibu ndani ya hifadhi ya wanyama, huku watalii kutoka mataifa mbalimbali wakimshika na kumpiga picha wakati wakimshangaa.

Mnyama pori aina ya twiga akiwa amkekaa mahali ambapo anakula majani yake, huku rangi yake yenye mabaka mabaka ya udongo na maziwa zikiwa zinamfanya na kumpa muonekano unaovutia.

Mnyama pori aina ya twiga, mwenye shingo refu, miguu mirefu pamoja na rangi ya mabakamabaka ya udongo inayomvutia, akitembea kwa madaha katikati ya hifadhi ya taifa.

Ndani ya mbuga za wanyama, wamejaa wanyama pori aina ya tembo, wakipewa maziwa kwa kumiminiwa midomoni mwao, na watendakazi waliovalia sare za kijani. Huku wote wakiwa wamezingirwa na watalii kutoka mataifa mbali mbali.

Juu ya nyaya za umeme ambazo zinapeleka nishati hii muhimu kwa jamii, amesimama ndege wa porini akiwa na rangi yake nzuri huku manyoya yake ameyalaza na kumpatia muonekano unaovutia.

Katikati ya msitu mkubwa inapatikana mbuga ya wanyama ambayo watalii wengi kutoka mataifa mbalimbali kutembelea ili kujionea vivutio tofautitofauti, ambavyo vinawekwa hasa nyakati za majira ya sikukuu za mwisho wa mwaka.

Wafanyakazi walioajiriwa kwenye hifadhi za mbuga za wanyama ambao wamefanya kazi hii kwa miaka mingi na kujizolea uzoefu wa kutosha, wanaendelea kuwanywesha watoto wa tembo maziwa, ili kuhakikisha wanakua na kuwa na afya bora.

Ndege pori amesimama kwenye tawi la mti lililokauka akiwa na rangi ya njano miguuni na kwenye midomo yake, manyoya na mbawa zake amezilaza na kumpatia mwonekano unaovutia.

Ndani ya msitu uliojaa majani mengi na miti mirefu bila kusahau viumbe hai ambao wanakula nyasi zake na kuendelea kuishi kama vile twiga ambayo amesimama imara na kuinyoosha shingo yake.